Mkono wa mtu unaonekana ukiwa umeshika shada la ndizi baadhi ya ndizi hizo kunazo mbivu zenye rangi ya majano na pia kunazo mbichi zenye rangi ya kijani, nyuma kunaonekana kibanda kilichotengenzwa kwa mbao.